Shamba linaonekana kulimwa kwenye upande mdogo halafu kwa upande wa kulia kunaonekana kuwa na mimea na upande wa kushoto kunaonekana bado kulimwa. Kwa umbali pia tunaona migomba ya ndizi na pia miti ambayo iko kwa umbali. Kwenye anga pia kuna mawingu ya rangi nyeupe.

Shamba ambalo limelimwa linaonekana kuwa na migomba mingi ya ndizi, katika migomba hiyo pia kuna ambayo ni mikubwa na mingine ni midogo na kuna pia sehemu za shamba ambazo hazina kitu chochote.

Ng'ombe, wa rangi ya samawati, anaonekana kuwa na madoa ya rangi nyeusi. Amefungwa na kamba kwenye mdomo wake. Anakamuliwa na mashine ya kukamua. Kwa mbali tunaona vyumba na pia seng'enge iliyopita kwenye ukuta.

Ndizi ambazo ni mbichi zimewekelewa chini, huku kuna mwanamke aliyesimama hapo kando na mkono wake wa kulia umeshikilia kijisanduku, nyuma yao kwa umbali tunaona migomba ya ndizi na mimea mingine.

Ndizi tatu zilizokaribia kukomaa zinaonekana kuning'inia kutoka kwenye migomba ambayo ina matawi na kuna mengine pia ambayo haina ndizi.

Ndizi inaonekana kuninginia kutoka kwenye mgomba na pia tunaona matawi ya mgomba huku ndizi hii inaonekana kuwa mbichi. Pia kuna sehemu za ndizi ambazo ni kana kwamba hazijamea vizuri.

Mwanaume anaonekana kuwa kwenye maabara huku akiwa na vyombo vya maabara mkononi na pia kuna vikombe kadhaa mbele yake, na pia vyombo vingine. Dirisha liko mbele yake ambalo limefunguliwa, na pia kwenye chumba tunaona bango mbalimbali kwenye ukuta, na pia picha ya Rais wa nchi.

Mwanamke amesimama na kushikilia kijisanduku kwenye mkono wake wa kulia huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia ndizi iliyo kwenye ardhi na kando yake kuna ndizi nyingine. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi iliyonawiri.

Mtu amepiga magoti na anamkamua ng'ombe maziwa haya yanaonekana kwenda kwenye ndoo iliyo kwenye ardhi ng'ombe huyu amefungwa miguu kwa kamba .

Shamba ambalo linaonekana kulimwa kwenye sehemu moja, huku sehemu ya kulia ikiwa na mimea nao sehemu ya kushoto ikiwa na nyasi ambazo ni ishara kuwa bado kulimwa, pia kwa umbali tunaona migomba ya ndizi na pia kwenye anga tunaona mawingu.

Mwanamke amebeba pampu yenye dawa ya kunyunyuzia ngombe kwenye mgongo wake huku akinyunyuzia ngombe ambao wako zizini, kwa sasa ananyunyuzia ngombe ambaye ni wa rangi nyeupe.

Karatasi za rangi nyeusi zimebeba udongo ambapo mimea imechipukiza na kunawiri. Inaonekana kuwa kwenye kitalu na mimea hii ni ya rangi ya kijani.

Mwanamume amevalia kofia ya rangi nyeupe na amevalia miwani. Anaonekana kufunika ndizi na karatasi, kwa umbali tunaona migomba ya ndizi iliyoonekana kunawiri. Pia tunaona tanki ya maji kwa umbali.

Mwanamke amevaa koti la maabara na kwenye kichwa chake pia amejifunika huku kwa mkono wa kushoto ameshika kikombe kilicho na vitu ndani na kwa mkono wa kulia, anajaribu kuweka kitu kwenye kikombe hicho. Anaonekana kuwa kwenye maabara na vitu zingine zinaonekana kwa upande wa nyuma.

Shina la ndizi ambalo bado kukomaa, limebeba ndizi nyingi na linaonekana kupewa msaada, na kijiti ambacho kimeekelewa kando yake. Kwa umbali tunaona nyasi ambazo ziko kwenye ardhi na miti mbalimbali nyuma ya hizi ndizi.